Ndovu watatu wanaonekana wakitembea katika msitu huu. Wawili wamefungwa vitambaa mgongoni. Walinzi wa wanyama pori wamevaa kofia na aproni ya kijani kibichi. Sehemu hii hutumika kuhifadhi wanyama na kuvutia watalii.

Watu kadhaa wanasafisha bwawa la maji wamevaa jaketi na buti la mipira yenye rangi ya manjano wengine wako na aproni ya kijani ili kujikinga na uchafu, hii shughuli husaidia kuhifadhi mazingira .

Wanasarakasi wamo ukumbini wakionyesha ujuzi wao wa mchezo. Wana vyombo kama ngoma, kayamba na vipasa sauti. Baadhi yao wameketi chini kwenye vigoda. Wote wamevaa mavazi ya kiasili ili kuonyesha utamaduni wao.

Barabarani kuna magari ya aina mbalimbali. Kuna malori, gari la kibinafsi. Kando kuna miti mingi ya kijani kibichi ambayo inaleta mandhari ya kuvutia. Watu wanatembea kandokando.

Barabara kuu imejaa magari mengi. Kuna yenye yameegeshwa na mengine yanaendeshwa. Kando kuna miavuli ya biashara. Watu wanaonekana wakinunua bidhaa. Majumba marefu yanaonekana kwa umbali.

Jiji limejaa watu wengi, kuna wenye wanatembea na wengine wamesimama. Gari la usafiri limeegeshwa huku abiria wakiabiri. Bango la kuonyesha sehemu mbalimbali limekwa chini. Majumba marefu yanaonekana kando.

Magari ya usafiri yamo jijini yakibeba abiria. Watu wanatembea kwa haraka. Mwendeshaji pikipiki amegonja wateja. Askari wa jiji wamesimama kando wakipiga gumzo. Majumba marefu ya kupendeza yanaonekana.

Magari ya uchukuzi aina ya mabasi yameegeshwa kando ya barabara karibu na mti yenye rangi ya manjan. Wasafiri wanaabiri kwenda sehemu mbali mbali. Watu wanaonekana wanatembea wengine wamesimama.

Magari tofauti yamesimama kwenye barabara. Kando yake kuna pikipiki ambayo imebeba watu wawili. Polisi anapeana maelekezo kwa madereva. Majumba yanaonekana kwa umbali na ukaribu. Kuna mti wenye matawi mabichi.

Lori la kubeba bidhaa lenye rangi nyeupe, limesimama nje ya jumba la ghorofa. Gari hili husaidia katika usafiri wa bidhaa, kama chakula, viti, na taka.

Mabomba ya plastiki yamelazwa chini. Imeshikanishwa na matanki meusi ambayo yameshikiliwa na vyuma vyenye nguvu. Hutumika kusambaza na kuhifadhi maji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na shambani.